Elimu ya watu wazima itolewayo kwa kundi la watu wa jinsia tofauti, wakiwa wameketi katika chumba kikubwa chenye viti vizuri vya rangi nyekundu pamoja na meza refu, mezani kukiwa na madaftari, kalamu pamoja na vikoba vya kubebea vitu vidogovidogo.

Mwanafunzi mtu mzima akiwa ubaoni, akiandika kwa kutumia chaki, pembeni kukiwa na mwalimu anayetoa elimu ya watu wazima kwa kundi la watu walioketi katika madawati, wengine wakiwa wameketi chini kwa ukosefu wa madawati.

Elimu ya watu wazima, inayotolewa kwa watu waliosimama katika mduara, mwalimu akiwepo katikati akiwapa maelekezo, pembeni kukiwa na mabango yaliyotengenezwa kwa rangi za aina mbalimbali.

Mazingira ya viwanja vya michezo vya shule ya awali ambapo kuna bembea zilizotengenezwa kwa kutumia chuma na viti vya plastiki vya rangi za aina mbalimbali, chini kukiwa na mchanga laini ambao hauna madhara kwa mtoto akianguka.

Mazingira mazuri ya michezo ya shule ya awali, yenye bembea pamoja na sehemu ya kutelezea zilizotengenezwa kwa kutumia rangi mbalimbali. Chini Kuna mchanga laini watoto wasiweze kuumia.

Maingira ya viwanja vya michezo ya shule ya awali, vilivyofungwa Bembea zenye Viti vya Plastiki vya rangi za aina mbalimbali, chini kukiwa na mchanga laini ambavyo huzuia watoto wasiweze kuumia pindi wanapo anguka.

Mwalimu wa kike wa shule ya msingi akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa mafunzo ya somo la hisabati, kwa wanafunzi walioketi katika madawati wakimsikiliza kwa makini.

Mazingira mazuri ya shule ya msingi, yenye jengo kubwa la ghorofa mbili lililo na madarasa yenye mlango pamoja na madirisha madogo, yaliyotengenezwa kwa vioo, nje kukiwa na bustani nzuri yenye maua ya rangi ya kijani.

Elimu ya shule ya msingi itolewayo katika kitabu cha kingereza, chenye picha na maandishi yanayoelekeza namna ya kufanya usafi wa nywele, usafi wa mwili, usafi wa nguo kwa kutumia sabuni, kitana na mataulo.

Madarasa ya shule ya msingi yenye madawati mazuri na ya kuvutia. Yanakaliwa na mtu mmoja mmoja, ubao mweusi, taa refu zinazotoa mwanga wa kutosha pamoja na bango lililochorwa ramani nchi mbalimbali.

Mazingira mazuri ya chumba cha mabweni ya sekondari kikiwa na vitanda vilivyotengenezwa kwa chuma vilivyounganishwa cha juu na cha chini, vilivyotandikwa kwa kutumia mashuka meupe, pia na meza ndogo na viti kwa ajili ya kujisomea.

Kitabu kinachotumika katika shule ya sekondari, maalumu kwa kidato cha nne cha somo la baiolojia, kikionesha picha ya daktari pamoja na mgonjwa wakiketi na kufanya maongezi.

Mazingira ya maabara ya kisayansi, inayotumika kwa mafunzo ya vitendo katika shule za sekondari, ikiwa na meza zilizotengenezwa kwa mbao, pamoja na mabomba yanayotoa maji.

Mazingira ya shule ya sekondari yenye madarasa yaliyotengenezwa kwa kutumia matofali ya udongo, paa la kijani pamoja na uzio wa waya. Ambapo sare za shule zimeanikwa ili zikauke.

Wanafunzi wa shule ya sekondari, wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, wakivalia sare za shule zilizofanana, ikiwa ni mashati meupe, masweta mekundu na sketi na suruali za bluu.

Mkufunzi wa chuo kikuu akiwa amesimama mbele akitoa elimu kwa wanafunzi hao wa chuo walioketi katika viti, Mezani kukiwa na madaftari, simu janja, karamu pamoja na mikoba ya kubebea vitu vidogo vidogo.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu, wakiwa wamekaa katika vimbweta, wakifanya majadiliano. Mezani kukiwa na kompyuta mpakato madaftari, simujanja pamoja na kalamu.

Mkufunzi wa kike aliyesimama mbele ya darasa akitoa elimu kwa wanavyuo walioketi katika viti mezani kukiwa na kompyuta, madaftari, chupa za maji ya kunywa pamoja na kalamu.

Mkufunzi wa chuo kikuu, akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa elimu kwa wanafunzi walioketi katika viti. Mezani kukiwa na simu janja, madaftari, pamoja na kalamu, na meza ya mwalimu ikiwa na kompyuta mpakato.

Wanafunzi wakiwa darasani, wakipatiwa mafunzo ya ufundi wa utengenezaji na utumiaji wa kompyuta za mezani. Wakiwa na vifaa mbalimbali, kwa ajili ya kufungulia na kupimia umeme wavifaa hivyo vya kielektroniki.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wameketi darasani, mezani kukiwa na kompyuta wakipewa mafunzo ya utengenezaji, pamoja na matumizi ya kompyuta hizo.

Wanafunzi wakiwa wanapewa mafunzo ya ufundi wa kutengeneza vitu mbalimbali kwa kutumia mbao ikiwa ni pamoja na; meza, viti au makabati.

Mwalimu aliyevaa koti refu la rangi ya kijani, akiwa anatoa mafunzo ya ufundi kwa wanafunzi walioketi katika viti, wakiwa wanafanya upimaji wa vifaa mbalimbali vya umeme.

Wanafunzi waliovaa makoti ya rangi ya bluu wa chuo cha ufundi, wakiwa ndani ya darasa, wakipewa mafunzo ya ufundi ya utengenezaji wa simu janja kwa kutumia vifaa mbalimbali vya umeme.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wapo darasani, wakifanya ufundi wa utengenezaji wa simu za mkononi, wakitumia vifaa mbali mbali walivyopatiwa kwa ajili ya ufundi huo.